Watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa wamesima nyuma ya mama ambaye anayetoa mafunzo ya ushonaji kwa kutumia cherehani, wote wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya kimasai.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa pastiki zenye rangi mbalimbali kukiwa na udongo mlaini ambao humkinga mtoto pindi atakapo anguka.

Kitabu kilichochapishwa kikiwa na picha pamoja na maandishi yanayotoa elimu ya somo la kiswahili kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa, kinaelezea kuhusu umoja na uwingi.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi somo la hesabu, walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za rangi nyeupe na bluu.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi, akiwa anawafundisha wanafunzi somo la kiingereza, akiwa anaandika katika ubao mweusi, akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Chumba cha maabara, ambacho hutumika katika shule za sekondari, kufanya mafunzo ya vitendo au uchunguzi wa kisayansi, kikiwa na meza refu za mbao, madirisha makubwa ya vioo yanayoleta mwanga wa kutosha pamoja na mabomba ya maji.

Maabara ya kisasa ambayo inatumika kufanyia mafunzo ya vitendo au uchunguzi wa kisayansi katika shule za sekondari, ikiwa na meza ndefu na sturj ndefu za kukalia kila meza ikiwa na bomba la maji.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anafanya uchunguzi kwa kuchanganya kemikali mbalimbali za rangi tofautitofauti zilizohifadhiwa katika chupa juu ya meza, akiwa anamimina katika glasi aliyoishikilia kwa kutumia kifaa maalumu.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa ndani ya darasa, wakiwasimamia wanafunzi wa shule ya sekondari walioketi katika madawati, kila mmoja akiwa anajaza mtihani wake.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye viti na wengine wakiwa wamesimama, wakifanya majadiliano kwa kutumia komputa mpakato iliyopo mezani, pamoja na karatasi au daftari na pamoja na kalamu wanayotumia kuandikia.

Mkufunzi akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika madawati wa chuo ambao wana madaftari wanaoandika wanachofundishwa. Mwalimu huyo akitumia projekta kwa ajili ya kukuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato ili watu wote waweze kuona vizuri.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi huku wengine wakisimama, wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyoko mezani kukiwa na chupa za maji, makaratasi na kalamu za kuandikia.

Mkufunzi akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa na madaftari ambapo wanaandika kile wanachofundishwa kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa chuo kikuu akiwa ameketi katika ofisi yake mezani kukiwa na simu ya mkononi, makaratasi, kalamu pamoja na gazeti la kujisomea, huku nyuma kukiwa rafu zilizo na vitabu mbalimbali pamoja na kabati.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya mafunzo ya vitendo, ya utengenezaji wa simu za mkononi. Wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupimia umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika karakana, wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa gari, kwa kutumia gari bovu lililotolewa milango, matairi, madirisha ambalo hutumika kwa ajili ya mafunzo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi. Wakitumia vifaa vya kufungulia, vifaa vya kuchomelea na kupima umeme unaopita katika kwenye vifaa hivyo vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, kupima umeme na vitu vingine vingi.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakipewa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali vya kufungulia, vya kupima umeme, pamoja na vya kuchomelea.